Rundo la ndizi zilizopangwa juu ya gari zina rangi ya kijani kibichi na zimebebwa kwa wingi. Zimefungwa kwenye rag ya juu ya gari na majani ya migomba yametumika kuzilinda.

Huu ni mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zimefungwa ndani ya majani makubwa ya mgomba. Baadhi ya majani yamefungua ndizi hizo zikionyesha jinsi inavyokuwa. Inaonekana kama shamba la ndizi au stendi ya matunda.

Hili ni kundi la watu ambao wanakausha karanga. Zimeenezwa kwa turubai. Watu wengi wamekaa karibu nalo wakiijikita zaidi katika kazi hii.

Huu ni mkungu wa mgumba wa ndizi zenye rangi ya kijani kibichi. Zimefungwa pamoja kwa umakini zikining'inia kutoka kwenye mti. Majani ya mgomba yanaonekana juu, hii inaonyesha uzuri wa mali zao safi shambani.

Gundo la ndizi mbichi za kijani zimetundikwa kwenye mti wa ndizi zikiwa zimezungukwa na majani yake. Ndizi hizi zitaiva na kuwa tayari kwa matumizi baadae

Miguu na mikono ya mtu inaonekana huku ikishika mahindi. Mahindi mengi yaliyokauka yametapakaa chini. Inaonekana kama mavuno ya mahindi yakiwa tayari kuhifadhiwa au kusafishwa. Mkono unashikilia gunzi moja kwa umakini.

Huyu ni mkulima ambaye amevaa kofia anaonyesha mashine amesimama katikati ya shamba lake ,ana tabasamu kubwa kuonyesha ishara ya mazao ama uvunaji.

Hili ni kundi kubwa la wataalamu wa kilimo, baadhi yao wamevalia makoti meupe na kofia nyeupe ilhali wengine wamevalia shati za pinki wakionyeshwa kifaa kimoja na mwanamke ambaye anaonekana kuwazungumzia au kuwafundisha.

Vijana wanafanya kazi kwa bidii wanapanda migomba shambani mazingira yanaonekana safi sana.

Rundo la ndizi mbichi zimekusanywa hapa. Zinaonekana nyingi sana. Miti ya ndizi iko nyuma yake ikiashiria, kilimo cha ndizi katika eneo la Kisii.

Hawa ni ndama kadhaa weusi na mweupe. Wamesimama kwenye zizi. Udongo ni mchafu wa kahawia kidogo. Ng'ombe hawa wamesimama kidete.

Shamba la migomba na miti mirefu yenye majani mapana. Udongo una rangi nyekundu na umeumbwa kama matuta. Kuzungukwa miti. Baadhi ya miti midogo imeanza kukua. Nyuma kuna mimea mingine ya kijani inaonekana kama shamba lenye rotuba.

Mkono ambao umeshikilia ndizi iliyomenywa. Ndizi ni ya rangi ya njano nyepesi. Nyuma yake, kuna ndizi zisizomenywa zikionyesha maandhari ya kilimo bora.

Kundi la watu wakiwa kwenye shamba la ndizi. Wamezungukwa na rundo kubwa la ndizi mbichi zikiashiria mavuno. Wengi wamekaa chini. Wengine wamesimama, wakifanya kazi au kupumzika.

Lori ya kusafirisha maziwa ya Isuzu, mtu mmoja amesimama karibu na mitundi mikubwa ya maziwa. Watu wengine wanaonekana nyuma karibu na lori wakifanya kazi ya kukusanya maziwa.

Migomba mingi iliyojaa ndizi changa ikiwa imepangwa chini, ndizi hizi ni za kijanikibichi na zinaonekana kuwa tayari kwa usafirishaji au kuivishwa.

Ndizi nyingi zilizoiva zimewekwa chini na kwenye chumba. Ndizi hizi zina rangi ya manjano na zinaonekana ziko tayari kuliwa.

Mwanamke ambaye amesimama karibu na mti wa migomba. Migomba ina ndizi mingi mbichi. Anaonekana amevaa sketi ndefu, na fulana.

Hili ni rundo kubwa la ndizi, mwanaume amesimama karibu, kuna miti mingi nyuma yake ikionyesha mazao ya kilimo.

Kundi la watu ambao wanashughulikia rundo kubwa la ndizi. Ndizi nyingi zimetandazwa chini. Watu wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao wakiwa wameshika ndizi. Kuna begi ya buluu na nyeupe iliyotawanyika chini.

Mikono ambayo inashika mahindi yaliyokaushwa, kuna mahindi mengi yanaonekana chini yakiashiria mavuno, mazao haya ni muhimu kwa chakula na biashara.

Miti mirefu ya migomba, majani yao ni marefu na mapana ya kijani na mengine ya kahawia ambayo yamekauka, kuna miti mingi nyuma yao.

Shamba kubwa la ndizi, mtu mmoja akiwa anmevaa nguo nyekundu na kofia nyekundu amesimama katikati ya miti ya ndizi. Ndizi nyingi za kijani zimepachikwa kwenye miti.

Mwanaume anamkama ng'ombe, ana rangi ya kahawia njano na pembe ndogo. Mwanaume ameinama chini akitumia ndoo ya buluu kukusanya maziwa. Mazingira yanaonekana kame na kuna miti michache iliyokauka, inaonyesha maisha ya vijijini na ufugaji.

Huyu ni ng'ombe anayekamuliwa. Mashine ya kisasa ya kukamua inatumika katika ng'ombe huyu. Ng'ombe ana rangi nyeusi na nyeupe.

Mwanamke anaye mwaga maji ndani ya mashini, amevaa nguo nyeupe na barakoa na pia amevaa kilemba cha nywele. Kazi hii inafanyika kwa umakini, kuonesha kilimo na umuhimu wa kuhifadhi.

Fundu la ndizi ambazo hazijaiva zikiwa zimeganda kwenye mti, ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi na baadhi zinaonekana kuwa na madoamadoa madogo, majani makubwa ya migomba yamefunika juu.

Huyu ni mwanaume ambaye ameshikilia ndizi mbili, moja imemenywa na nyingine bado mbichi anatabasamu usoni ndizi zingine mbichi ziko mezani mbele yake.

Ndama mweusi na mweupe amelala chini, mwingine inafanana na iliyokufa. Inaonekana imelala sakafuni, zote ziko kwenye earth yenye udongo na nyasi chache.

Mwanamme ambaye amesimama katikati ya shamba la migomba. Ameshika kifaa kinachofanana na camera au zeza. Akiangalia kwa makini. Udongo unaonekana wazi na mimea ya migomba imepangwa vizuri. Anga la wazi.

Huu ni mkono ambao unashika jani la mahindi, jani lina mashimo ikionyesha uharibifu wa madudu. Udongi unaonekana nyuma, mkono una saa.

Hili ni shamba lenye migomba na mimea mingi midogo ya kijani kibichi. Udongo ni wa kahawia na kuna mawingu angani. Baadhi ya migomba ni mirefu na mingine ni midogo.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Zimepangwa juu ya ardhi au majani yaliyokauka. Zinaonekana zimetoka shambani.

Hii ni sufuria ambayo ina maziwa yaliyoganda. Kuna mafuta ya manjano juu. Rangi nyeupe inaonekana wazi.

Hili ni shamba kubwa la migomba linaloonekana. Mimea midogo imepandwa safu. Udongo una rangi ya kahawia na mimea ikiwa na rangi ya kijani kibichi.

Hii ni migomba ya ndizi ambayo zimefunikwa na plastiki za bluu. Majani mengi yanaonekana ya kijani kibichi nyuma.

Mwanamke ambaye amesimama katikati ya rundo la ndizi. Ndizi ni za kijani na zimepangwa kwa makundi. Yeye anatabasamu na anaonekana kuwa katika shamba la migomba kuonyesha kilimo bora.

Mwanaume anatabasamu huku akimimina maziwa kutoka mtungi mkubwa wa chuma. Kuna mitungi mingine mingi ya maziwa iliyopangwa karibu naye. Amevalia koti jeusi na suruali nyeusi. Anaonekana Kama anafanya kazi katika kituo Cha kukusanya maziwa, mbinu imefunikwa mawingu.

Hiki ni kifaa kinachotumika kukamua maziwa. Kina chupa ya plastiki yenye maziwa ndani, chupa hiyo ina mistari ya kupima. Bomba la buluu na kijani zinaonekana nyuma zikiashiria mfumo wa mashine. Maziwa ni meupe na yamo kwenye kiwango cha chini.

Watu watatu wakiwa wamevaa nguo za maabara nyeupe na kofia za nywele. Wawili kati yao wanaonekana wakifanya kazi karibu na chombo kikubwa cha kupikia, mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha kijani akifuatilia shughuli zinazoendelea.

Mkulima anamwaga maziwa safi, anafurahia akifanya kazi yake, mitungi mingi ya maziwa imepangwa hapo ikiashiria ni eneo la ufugaji wa ng'ombe.

Lundo kubwa la ndizi za kijani kibichi ,zimepangwa kwa safu ndefu yenye hadhi. Kila luvundo lina ndizi nyingi ndogo ndogo.

Huyu ni ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine maalum iliyo unganishwa na chombo cha chuma ng'ombe amesimama eneo maalum la kukamuliwa likionesha uzalishaji mzuri wa maziwa ya kisasa.

Shamba la migomba huku mikungu mingi ya ndizi zenye rangi ya kijani ikiwa bado inaninginia kwenye miti. Majani mapana ya migomba, yanaonekana wazi, ikionesha ukuaji wa mimea. Njia ndogo inaonekana katikati ya shamba.

Rundo la ndizi ya kijani kibichi ambazo zimepangwa kenye ardhi kuna malori mawili moja ya samawati na ingie ya kijani kibichi yakiwa na ndizi ambayo yanashukishwa yakipangwa ardhini.

Ngombe wanaokamulia maziwa kutumia mashine. Maziwa yanakusanywa kwenye vyombo vikubwa vya plastiki. Vifaa vimetundikwa vizuri vikiwalisha mbinu za kisasa za ufugaji.

Wanaume wawili wakishughulikia maziwa. Wana vyombo vya kubebea maziwa vikiwa vimefungwa kwenye pikipiki. Mazingira ni ya vijijini ikiwa na miti na barabara ya udongo.

Ngombe wawili wamelala kwenye nyasi, ngombe mmoja ana rangi ya kahawia na amevaa kengele shingoni. Mazingira ni ya asili yakiwa na nyasi nyingi za kijani kibichi.

Hawa ni wanawake wawili wakiwa sokoni. Wamezungukwa na migomba mingi ya ndizi iliyoiva. Mbele, amevaa shati jekundu na kofia nyeusi akichagua ndizi. Hii inaashiria ukulima bora.